Mnara mkubwa wa chuma umesimama wima kwenye anga ya bluu yenye mawingu meupe. Waya nene za umeme zimeshikiliwa upande wa juu zikining'inia kuelekea pande tofauti. Wafanyikazi wawili wakiwa kwenye viti maalum wanatekeleza shuguli zao kwa uangalifu mkubwa wakitumia vifaa vya usalama vilivyofungwa kwenye nyaya hizo.

Mlingoti na nyaya nyingi zimechomekwa kwenye nguzo nyingi za chuma ndani ya eneo lenye uzio wa ukuta na waya ya miba juu. Bendera mbili zimepandwa pembeni zikiwa na maandishi ya kampuni. Ardhi imefunikwa kwa kokoto huku barabara ya kuingia ikiwa na mipaka ya rangi ya njano na nyeusi kwa usalama.

Nguzo kubwa ya chuma imesimama wima juu ya ardhi yenye majani na vichaka vidogo. Waya nyingi za umeme zimeunganishwa juu ya muundo huo wa chuma uliojengwa kwa mistari mingi ya kuvuka. Anga lina mawingu meupe yaliyopishana na buluu ya mawingu yakionekana nyuma ya muundo huo wa kisasa.

Nguzo ndefu za umeme zimesimama kwenye eneo la mlima lenye mimea na mashamba madogo madogo. Eneo hili ni lenye kilimo na mandhari ya kijani na udongo wa rangi mbalimbali. Anga ni safi na samawati, hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri kwa shughuli za kilimo.

Nguzo nyingi ndefu za chuma zimesimama juu ya ardhi tambarare zikiwa zimeunganishwa kwa waya nene zinazosafirisha kwa nguzo ya umeme. Anga lina rangi ya buluu angavu yenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Miundo mbinu hiyo ni sehemu ya kituo kikubwa cha kusambaza nishati kwa maeneo mbalimbali ya mji au nchi.

Mwonekano wa juu, wa kituo cha kusambaza umeme, unaonyesha mitambo ya umeme upande wa mbali. Mabomba makubwa ya maji yanapita kati ya mjengo, yakionyesha shughuli za miundombinu ya nishati na maji.

Mazingira ya kiwanda yamejaa mitambo mikubwa ya chuma inayosafirisha mvuke au gesi. Moshi mweupe unafuka juu kutoka kwenye mnara mrefu upande wa kulia. Anga ni la buluu na mawingu meupe yameenea juu. Mandhari ya mbali ina milima midogo na vichaka vya asili.

Majengo marefu yenye mabomba yanatoa mvuke mweupe unaopaa juu angani. Mitambo hiyo imezungukwa na mazingira ya kijani, barbara nyembamba na miti ya porini. Milima mirefu iko mbali nyuma huku anga likiwa na mawingu yenye mwangaza wa jua. Mandhari inaonyesha matumizi ya nishati ya teknolojia ya kisasa katikati ya jiji.

Kituo cha umeme kiko katika matengenezo, huku wahandisi wawili waliovaa mavazi ya usalama wakikagua au kurekebisha transfoma. Mazingira yanaonyesha shughuli muhimu za kuhakikisha usambazaji salama wa nishati.

Watu waliovaa vizibau vya usalama wamesimama kandokando ya jengo wakitazama upande wa mitambo mikubwa ya umeme. Mmoja wao amevaa kofia ya usalama na anaelekeza kidole upande wa mbele. Mvua haipo. Anga lina mawingu mepesi na mazingira yamejaa nyaya nyingi za umeme juu kwa juu.

Majengo marefu ya chuma yenye nyaya nyingi ya mijengo juu ya ardhi kavu ya rangi ya udongo. Mtu mmoja anatembea kando ya uzio wa chuma uliozunguka eneo hilo. Anga ni safi na ya samawati bila mawingu mengi. Mandhari inaonyesha eneo la upitishaji umeme lililojengwa mbali na makazi ya watu.

Barabara safi imezowekwa na miti na majengo ya ghorofa. Kando mwa barabara mfanyakazi amesimama juu ya ngazi ndefu inayotengemezewa na mlingoti wa umeme, Koni za rangi ya machungwa zimewekwa barabarani kwa tahadhari. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yenye usalama.

Majengo ya mabati yamezungukwa na mabaki ya miti na maboa yaliyokatika. Watu wachache wamesimama karibu wakijaribu kuondoa mabaki yaliyosalia. Mavazi yao yanaashiria hali ya kazi ngumu. Mazingira si matulivu bali hali ya maafa au tukio lilosababisha uharibifu mkubwa wa mali na makazi.

Wanafunzi wameketi mbele ya kompyuta wakijifunza kwa pamoja. Wamevaa sare za shule na wanaonekana kufurahia somo lao. Skrini wa kompyuta ina mchoro wa mazungumzo ya kujifunza lugha. Mazingira haya yanaashiria matumizi ya teknolojia kuboresha elimu darasani kwa kushirikiana na msisimuko.

Majengo yenye paa za mbao yapo kando ya bwawa tulivu yenye maji ya kahawia. Mazingira yamezungukwa na miti ya kijani, maua na vichaka yaliyotunzwa vizuri. Meza yenye mwavuli ipo karibu na maji ikitoa kivuli. Anga ni safi lenye mawingu machache likiongeza uzuri wa mandhari na sehemu ya mapumziko.

Twiga amesimama juu ya nyasi kavu. Mwili wake umejaa madoadoa ya kahawia na mieupe. Mazingira yanazunguka na vichaka na miti ya kijani kibichi. Bingu ya samawati iko mbali juu ya kichwa chake. Mandhari yote yanaonekana ya asili na tulivu.

mnyama mwenye shingo ndefu amesimama karibu na kichaka chenye eneo la nyasi majengo marefu yameinuka upande wa mbali yakionyesha mchanganyiko wa mazingira ya mboga na jiji mwanga wa jua wa asubuhi unamulika ardhini ukitengeneza mandhari tulivu na ya kuvutia yenye utulivu wa asili

Watu watatu wamesimama kando kando ya mto wenye maji mengi na tope. Mmoja amevaa sare ya kijani na kofia akiwa na kolea mokononi. Wengine wawili wapo chini ya mti mkubwa wakishughulika na taka zilizo kwama. Mazingira yamejaa mabaki, majani na matawi yakionyesha athari za mafuriko makubwa yaliyopita.

Mto mchafu unapita katikati ya ardhi iliyojaa takataka pembezoni .Mazingira yanaonyesha ukosefu wa usafi na hali ya hatari kiafya. Nyuma ya mto watoto wanacheza kwenye uwanja wa mchanga karibu na bembea. Majengo ya mtaa wa mabanda yanapatikana upande wa mbali chini ya anga yenye mawingu meupe.

Maji yamejaa kwenye eneo la msitu huku majani yamemea yakielea juu ya uso wake. Mti mkubwa umeanguka na kulala juu ya maji ukiwa umeegemea kutoka upande mmoja wa msitu. Mazingira yanavutia na ni ya asili.

Wanyama wawili wakubwa wamelala juu ya nyasi kavu katika eneo la tambarare mmoja amefungua mdomo mpana na kwamba ana guruma huku mwenzake akiwa ametulia na kutazama upande wa kulia anga ya samawati imejaa nyuma yao kwa utulivu mkubwa.

Magari kadhaa ya watalii yamesimama karibu na maeneo ya hifadhi ya wanyama pori. Mazingira yamejaa mimea iliyokauka ishara ya msimu wa kiangazi. Taswira inaelezea hali ya safari wakati wa ukame.

Chupa za plastiki zimekusanywa na kupangwa kwa mafungu makubwa kando ya barabara ya udongo. Majengo lenye paa la bluu yamejengwa pembeni. Miti mirefu ipo nyuma na mtu mmoja amesimama upande wa kulia akitazama mbele. Anga limefunikwa na mawingu meusi.

Maji tulivu yanayong'aa chini ya mwanga wa jua yanapita katikati ya miti ya kijani kibichi. Anga la samawati limepambwa na mawingu meupe huku mimea mirefu ikiwa pembezoni mwa maji. Mandhari haya ni mvuto wa asili, utulivu wa mazingira na uzuri unaoleta amani moyoni mwa mtu anayetazama.

Maji yamejaa kwenye eneo tambarare yakitulia na kuakisi mawingu meupe na samawati angani. Mbele ya maji kuna nyasi chache au udongo wa kahawia. Mbali kidogo miti mirefu imesimama kando kando ya msitu. Mandhari hii inaonyesha utulivu wa asili na maandhari ya kupendeza ya mazingira ya nje.

Ndovu mdogo anakunywa maziwa kukutoka wenye chupa kubwa inayoshikiliwa na mtu. Maji yanadondoka pembeni mwa mdomo wa mnyama huyo. Mikono ya mtu imevalia glovu na inaonekana imeshika chupa kwa nguvu. Mandhari ya nyuma ina miti ya kijani kibichi na tukio hili linaashiria malezi ya wanyama.

Eneo kubwa limejaa taka na uchafu wa kila aina. Watu wachache wanatembea katikati ya takataka wakitafuta vitu vya kutumia au kuuza. Mazingira yamehathirika na hali ya hewa inaonekana kuwa chafu. Rundo la taka limeenea kwa umbali kubwa na hali hiyo si salama ya kiafya.

Watu watatu wamesimama mbele ya mandhari ya asili wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye mapambo ya manyoya na shanga. Wawili wamesimama huku mikono ikiwa wazi kwa furaha na mmoja ameketi kati yao akipiga ngoma. Anga ni ya bluu. Miti imeota nyuma yao kwa wingi.

Kundi la pundamilia linachungulia kwenye uwanda wenye majani huku majengo ya jiji yakichomoza kwa umbali. Mchanganyiko huu wa asili ya maendeleo unaonyesha mwingiliano wa maisha ya porini na miji.

Eneo la nyasi pana limejaa miti michache iliyotawanyika. Mti mmoja wa karibu umetandaza matawi yake juu na kutengeneza kivuli kikubwa. Chini ya mti huo, vichaka vimeota na kufunika ardhi. Mandhari haya ya asili yanaonyesha utulivu na uoto wa asili unaostawi kwa uhuru.

Njia ya reli imezingirwa na takataka ya maji machafu yanayotiririka. Watu wanapita kwa miguu, mmoja akiruka mtaro wenye uchafu. Pembeni, vibanda vingi vya biashara vimesongamana na watu wamesimama karibu nayo. Mazingira haya yanaonyesha maisha ya mtaani yenye changamoto za usafi na miundo mbinu.

Maji yamekusanyika sehemu ya ardhi yenye matope yakizungukwa na vichaka na mimea ya kijani kibichi. Sehemu ya mbele ina vichaka vidogo huku nyuma kukiwa na msitu mnene wa miti mirefu. Mandhari ni tulivu, anga likiwa safi na anga la samawati linaangaza juu. Mazingira haya ni ya asili.

Mikono yenye glavu imeshika zana ya kazi ikiunganisha bomba la rangi ya buluu ardhini. Bolti na nati zimefungwa vizuri kuimarisha muunganiko. Udongo wa hudhurungi unaizunguka sehemu hiyo ya kazi. Sehemu hii inaashiria shughuli ya ukarabati au usambazaji wa miundombinu ya maji au maji safi.

Mnyama mwenye milia myeupe na myeusi amesimama karibu na mti wenye bwame jeusi. Sehemu ya nyuma ya ubavu wake huonekana kwa uwazi na mwangaza wa jua huakisi ardhini yenye rangi ya udongo. Mazingira ni ya asili yenye mandhari kavu yanayo ashiria eneo la pori.

Mnyama mkubwa mwenye manyoya ya kahawia amefungua mdomo wake kwa upana akionyesha meno makali na ulimi mrefu wa waridi. Masikio yameelekezwa juu macho yakiwa makali kana kwamba anatahadharisha au analinda eneo lake. Mandhari ya nyuma ni yenye giza ikiongeza uzito wa hali ya tahadhari.

Ndovu mdogo ananyweshwa kwa chupa kubwa na mtu aliyevalia mavazi ya kazi. Watu wengine wamesimama pembeni wakitazama tukio hilo kwa umakini. Mazingira ni ya mchanga na miti na jua linamulika vizuri.

Watu watatu wamesimama juu ya mlima wakiwa kwenye matembezi. Wamevaa mavazi ya michezo ya kubeba mizigo midogo. Mmoja wao ameshika mkono wa mwenzake kwa msaada. Wote wanatabasamu. Hali ya hewa inaonekana kuwa baridi. Mandhari ya mbali inaonyesha anga lenye mawingu na upepo mkali.

Watu kadhaa wamesimama ardhini wakihusika na kazi ya kutengeneza bomba kubwa la chuma. Wamevaa mavazi ya kazi, baadhi wakiwa na kofia wakitumia zana nzito kusaidia mchakato wa uunganishaji. Udongo mwekundu umechimbwa kwa kina na mashine imesimamishwa juu ikisaidia kushikilia kifaa kizito kinachotumika kwenye kazi hiyo.

Nyumba za mabanda zimejengwa kwa kupanga na kuzunguka mto mchafu unaopita katikati ya makazi haya. Maji yanatirrika kwenye udongo wa tope huku nguo zikiwa zimetundikwa juu ya kamba kando ya nyumba. Mazingira haya yanaonyesha maisha ya watu wanaoishi katika hali ya umaskini na changamoto za usafi.

Maji yanatiririka kutoka juu ya miamba mikubwa yakiunda maporomoko madogo yenye sauti ya kuvutia. eneo limezungukwa na miti na majani ya kijani likiwa na mandhari tulivu. Ngazi za mawe zimejengwa pembeni zikionekana kuelea juu ya mteremko. Mwanga wa jua unapita kupitia matawi.

Mtu mchafu unapita katikati ya makaazi yenye msongamano. Taka zimezagaa juu ya maji huku watu wachache wakifanya kazi ndani ya mto. Nyumba za mabati zimesimama pembezoni na miti michache imejitokeza kwa umbali. Mawingu meupe yametanda angani yakionyesha mchana kuwa kawaida. Mazingira yanahitaji usafi na utunzaji wa mazingira.

Watu waliovaa mavazi ya kitamaduni wamesimama jukwaani wakitekeleza sarakasi kwa mpangilio maalum. Mmoja ameinuliwa juu kwa mikono ya wengine wakitengeneza umbo la mnara wa kibinadamu. Ngoma na wanamuziki wako nyuma wakitumbuiza. Viti vya kijani vimepangwa kwa safu kwenye ukumbi mkubwa wa maonyesho.

Watu wakiwa jukwani wamevaa mavazi ya kitamaduni wakitekeleza ngoma ya asili mbele ya hadhira. Watoto wameketi wakitazama kwa makini. Mazingira ya miti yanazunguka eneo hilo yakionyesha madhari ya nje. Harakati za mikono na miguu zinaashiria mwendo wa densi ya pamoja enye ushirikiano mkubwa.

Mnyama mwenye ngozi ya rangi ya udongo amelala kwenye ardhi kavu karibu na uzio wa chuma. Ana manyoya machache mwilini na meno makubwa yaliyojikunja juu. Ametulia bila harakati kana kwamba amechoka au amelala usingizi mzito. Mazingira yamejaa majani yaliyokauka na vumbi.

Maji yamechangamka kwa mawimbi madogo huku kiumbe mwenye mabawa meusi na miguu mirefu akipiga hatua juu ya uso wa maji. Mvuli wake unaonekana chini kwa wazi. Vichaka vimezunguka eneo hili na mwangaza wa jua umeangazia mandhari kwa uzuri wa kupendeza.

Ndege mwenye manyoya ya rangi ya bluu na kijani anasimama kwa utulivu. Eneo karibu na macho limepambwa na madoadoa mekundu na ya bluu likimpa mvuto wa kipekee. Mwanga wa asili unaangaza upako wa rangi yake ukiongeza uzuri wake wa kimaumbile.

Mifuko ya plastiki, chupa na mto vimetapakaa juu ya nyasi karibu na mto. Maji yapo upande wa juu kulia huku watu wachache wakifanya shuguli mbalimbali. Mazingira haya yanonyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira uaoweza kuadhiri viumbe wa majini na afya ya binadamu.

Mashine ya kuchimba ya rangi ya machungwa imesimama karibu na shimo kubwa lililochimbwa ardhini. Watu watatu wamesimama pembeni ya shimo wawili wao wakiwa wamevaa mavazi ya kazi na kofia za usalama. Magari ya rangi ya bluu na njano yameegeshwa karibu na eneo hilo majengo yakionekana nyuma.

Watu wameketi kwenye viti vya plastiki chini ya mti mkubwa wakiskiza na kushiriki mkutano wa jamii. Wengine wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali . Baadhi wamevaa kofia na wengine wameshika makaratasi. Mazingira ni ya nje na ardhi imefunikwa na majani makavu. Magari yameegeshwa mbali kidogo.

Watu wameketi na kusimama kandokando ya mtaro wa maji machafu. Mazingira yanaonekana kuwa ya soko yenye shughuli nyingi na uchafu uliotapakaa ardhini. Mifuko na taka zimetupwa ovyo hali inayodhihirisha changamoto za usafi na upangaji wa miji. Wengine wanaonekana wakipumzika au kusubiri huduma fulani.

Mtu mmoja amesimama ndani ya kitabu cha mianzi majini akiwa anamrushia mwingine kitu. Mwingine yupo karibu na mawe naye amevaa nguo za kijadi zenye majani na ngozi. Wapo kwenye mto wenye maji yanayotiririka. Mazingira yanaonyesha shughuli za kijamii au utamaduni.

Mashine kubwa imesimamishwa juu ya mchanga huku mfanyikazi akiwa ndani ya chumba chake. Bomba refu la rangi ya blue limefungwa kwa mikanda miwili imara likining'inizwa kwa msaada wa mashine hii. Mandhari ya nyuma ina anga safi la samawati bila mawingu na ardhi ni ya jangwa,

Vifaru wawili wakubwa wamesimama kwenye nyasi ndefu kavu. Mmoja akiwa mbele na mwingine upande wa kulia nyuma. Mandhari ya porini yenye vichaka vidogo inaonyesha mazingira ya asili yenye utulivu. Mwanga wa jua unamulika upande mmoja wa wanyama hao ukionyesha uzuri wa mazingira ya mwituni.

Miti mirefu yenye matawi yaliyosambaa juu imesimama kwa wingi huku mwangaza wa jua ukipenya kwa shida kupitia majani. Ardhi imefunikwa na majani yaliyokauka na vichaka vidogo. Mandhari hayo huashiria sehemu tulivu yenye hewa safi na mazingira ya asili yasiyouzwa.

Mnyama mwenye mwili uliojaa madoadoa amelala chini ya kivuli, macho yakiwa yameelekezwa upande wa kushoto. Maskio yake yamesimama, pua imenyooka na manyoya yake yanang'aa. Majani ya kijani yapo karibu na kichwa chake na uso wake unaonekana mtulivu na makini kana kwamba anafwatilia jambo kwa umakini.

Simba wa kike mwenye rangi ya kahawia, amelala ardhini nyuma ya uzio wa chuma. Ardhi ya rangi ya udongo imezunguka eneo lake. Mnyama huyo anatazama mbele kwa utulivu, huku mwangaza wa jua ukimulika sehemu ya mwili wake. Mazingira haya ni ya eneo lililozuiliwa kwa usalama.

Tumbili ameketi kwenye mti mkubwa akitazama mbele kwa utulivu. Eneo limejaa majani yaliyokauka ardhini na mimea ya kijani pembezoni. Mwanga wa jua unapita katikati ya matawi ikimulika sehemu ya mwili ya mnyama huyu anayeonekana kuwa kwenye mazingira ya porini.

Mnyama mkubwa mwenye ngozi nene ya hudhurungi amesimama kwenye nyasi. Ameinamisha kichwa chini kana kwamba anatafuta chakula. Ana pembe mbili mbele ya uso wake. Mazingira yanamzunguka kwa nyasi za kijani zilizochanganyika na kahawia zikionyesha msimu wa kiangazi. Mnyama huyu huishi porini.

Mnyama mwenye shingo ndefu amepita mbele ya gari jeupe kwenye barabara ya vumbi. Mandhari ya asili yenye nyasi kavu imetanda kila upande wa barabara. Majengo marefu yanaonekana mbali kwenye upeo wa macho, yakionyesha mji ulioko mbali na pori. Hali ya anga ni ya wazi na yenye jua.

Maji ya rangi ya matope yanatiririka karibu na makazi yaliyojengwa kwa mabati. Watu wamesimama kandokando ya maji wengine wakiosha nguo. Majengo yanaonekana kuwa katika hali duni baadhi yakiwa yameharibiwa. Anga lina mawingu mazito na mwangaza wa jua kupenya. Maisha yanaendelea licha ya mazingira kuwa magumu.

Mti mrefu umesimama pekee katikati eneo la nyasi fupi na anga la buluu lenye mawingu mepesi. Maji yametanda mbele yakirefusha mandhari tulivu ya asili. Mazingira haya yanasisimua utulivu na uzuri wa mashambani yakiwa na mwangaza wa jua unaopenya kutoka angani.

Mfanyakazi wa hifadhi ya wanyama, anamtunza tembo mdogo kwa kumpa maziwa. Watalii wamesimama pembeni, wakifuatilia tukio hilo, kwa shauku, wakionekana kuvutiwa na huduma, anayopokea mnyama huyo mchanga.

Mtu mmoja ameshika mche wa mti kwa mikono miwili akiwa amezungukwa na kundi la wanafunzi waliovaa sare za shule. Wamesimama nje ya jengo la shule lenye paa ya rangi ya blue . Anga lina mawingu mazito, hali ya hewa inaashiria mvua. Shughuli ya upandaji miti inaendelea.

Watu wamevalia makoti meupe wakitekeleza shughuli za maabara. Chupa kubwa za glasi zimepangwa juu ya meza ya mbao. Vifaa mbalimbali vya maabara kama birika, bomba na mitungi ya kupimia vimewekwa kwenye mpangilio. Taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha kwenye chumba safi na tulivu.

Mnyama mwenye milia meupe na pembe ndefu amesimama juu ya nyasi nyingi kwenye eneo lenye uzio wa waya. Mti mkubwa wenye kivuli uko karibu naye huku mwanga wa jua ukichanganyika na vivuli ardhini. Mazingira yanadhihirisha utulivu na asili ya porini.

Mwanamke mwenye furaha ameketi juu ya leso iliyotandikwa kwenye nyasi akiwa sehemu ya mapumziko ya wazi. Karibu yake matunda yamewekwa tayari, huku kivuli cha mti mzuri kikiongeza hali ya amani na starehe.

Mjusi mwenye mwili mrefu na mkia mwembamba. Ana ngozi yenye rangi ya kijivu na kichwa cha rangi ya machungwa. Amejipumzisha juu ya mbao miguu yake ikiwa imetandazwa upande wa mbele na nyuma. Mazingira yanaonyesha sehemu ya uzio wa waya na kivuli pembeni.

Basi la rangi ya samawati, limesimama likisubiri abiria kupanda, limeandikwa Benditto na lina nambari ya usajili ya njano, ilioandikwa kwa herufi nyeusi. Muundo wake unaonyesha, usafiri wa abiria wa kawaida.

Gari jeupe la abiria limesimama kando ya barabara yenye majengo marefu. Watu wanapita kando kando ya lami mmoja akifuta mzigo uliowekwa kwenye mfuko mweupe. Jiji lina shughuli nyingi na za kila siku.

Bango kubwa limeshikiliwa juu likiwa na maandishi ya rangi tofauti yanayoeleza maeneo yanayohudumiwa na usafiri wa umma. Idadi ya watu wengi wamesimama karibu na magari ya abiria. Majengo marefu yapo nyuma pamoja na miti ya kijani pembeni yakionyesha shugjuli nyingi za jiji na harakati za kila siku.

Magari ya usafiri wa umma yamesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wamevaa mavazi ya reflective na wameshika mabango yanayoelekeza abiria. Majengo ya rangi tofauti yamesimama nyuma yao na watu wengine wanaonekana wakisubiri kupanda au kushuka. Mazingira haya ni shughuli ya mjini zikiendelea kwa haraka.

Mvulana anatembea karibu na nguzo nyeusi na nyeupe akiwa amevaa shati jekundu na suruali nyeupe. Watu mbalimbali wanapita barabarani wengine wakiwa kwenye shughuli za kila siku. Mabasi yenye michoro ya kuvutia yameegeshwa nyuma yakisubiri abiria. Mazingira haya yanadhihirisha haraka nyingi katikati ya mji wenye biashara na usafiri.

Magari ya usafiri wa umma yamesimama kando ya barabara huku abiria wakipanda na kushuka. Watu wanatembea kwa haraka kuelekea maeneo tofauti. Maafisa wa usafiri wamesimama karibu na magari wakiratibu shughuli. Miti na majengo yanazunguka eneo hili likiwa sehwmu yenye shughuli nyingi za kila siku mjini.

Barabara imejaa watu wakitembea na magari ya usafiri yameegeshwa pembezoni. Mabasi ya rangi tofauti yamesimama huku baadhi ya abiria wakisubiri kupanda. Majengo marefu yamejengwa pande zote za barabara. Miti michache imepandwa kando ya barabara na jiji linaonekana kuwa na shughuli nyingi za kila siku.

Magari ya abiria yameegeshwa kando ya barabara huku watu wakitembea na wengine wakisubiri huduma. Mabango yenye maandishi yanayoelekeza safari mbalimbali yamesimama juu ya magari. Majengo marefu ya rangi tofauti yamezunguka eneo hili yakionyesha shughuli nyingi za mjini.

Magari mbalimbali yameegemea barabarani kwenye msongamano mkubwa wa magari. Majengo ya ghorofa nyingi yamejengwa upande wa kulia wa barabara. Gari la takataka , basi na matatu zimejaa abiria. Watu wachache wanatembea pembeni mwa barabara. Mandhari yanaelezea mtaa wa mjini wenye shughuli nyingi za kila siku.

Magari ya rangi ya aina tofauti yanatembea kwa pande zote mbili za barabara. Njia ya waenda kwa miguu, imepakana na nyasi kando. Maduka, miti na mabango makubwa yapo upande wa kushoto. Daraja la watembea kwa miguu, limejengwa juu ya barabara kuu. Anga lina mawingu meupe na samawati.

Gari la abiria limeegeshwa kando ya barabara likiwa na rangi ya waridi na nyeusi .Watu wamekusanyika kando kando wengine wakiingia au kutoka kwenye gari. Majengo marefu yameinuka nyuma na mazingira ya mjini yanaonyesha shughuli nyingi za kila siku. Mtaa unaonekana kuwa na pilkapilka

Magari ya usafiri ya umma yamesimama barabarani karibu na jengo refu lenye madirisha la samawati. Watu wanatembea mbele ya magari yao wengine wakielekea upande tofauti. Mti wa kijani uko katikati ya mandhari. Maandishi kwenye magari yanaashiria usafiri wa mijini huku jua likimulika sehemu yote.

Babara pana yenye njia nyingi imejengwa kwa lami ikiwa na magari yanayosafiri pande zote mbili. Upande wa kushoto majengo ya kisasa na mabango ya matangazo ya yamejengwa. Miti mirefu imesimama nyuma ya majengo. Anga lina mawingu mazito yanayodokeza uwezekana wa mvua. Mazingira ni safi na nadhifu.

Daraja limejengwa juu ya mto wenye maji ya rangi ya udongo. Gari ndogo na basi la rangi ya waridi na blue yanapita juu ya daraja hilo , karibu na ukuta mkubwa wa zege.

Kituoni cha basi watu wanapanda basi huku mtaro kando ya barabara ukitiririsha maji machafu. Alama ya kituo imepinda na karibu kuanguka ikinyesha changamoto za miundo mbinu katika eneo hilo.

Mwanamke anapanda gari jeupe la abiria lililoegeshwa karibu na nyingine. Mtu mwenye hudi nyekundu amesimama karibu, huku wengine wakisimama nyuma katika eneo la magari ya usafiri.

Barabara imejaa magari ya rangi tofauti yakiendelea na safari zao. Gari la abiria la rangi ya machungwa limesimama upande wa kushoto. Ukuta mrefu wa mawe umejengwa kando ya barabara huku miti mirefu ukikuwa upande wa kushoto. Mandhari ni ya mjini yanaonekana kwa mbali na anga ni la kijivu bila jua.

Gari la usafiri wa abiria limesimama pembezoni mwa barabara huku watu wakiwa karibu nalo. Mtu mmoja amevaa koti la rangi ya machungwa na anasukuma toroli. Mwingine amesimama karibu na mlango wa gari. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Mazingira yanaonyesha shughuli za mtaa wa jiji.

Rangi ya samawati imefunika gari kubwa lililosimama kando kando ya barabara yenye udongo na mawe. Mtu mmoja amesimama karibu na gari hilo akiwa amevalia suruali ya jeans na fulana ya mikono mirefu. Upande mwingine, magari mengine yamepakwa na maandishi yamechorwa kwenye madirisha ya gari kubwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya mijini.

Barabara kuu ina magari yanayosimama kwenye taa nyekundu za trafiki . Askari wawili wamesimama kando kando wakitazama upande wa magari. Lori la kusafirisha saruji limesimama upande mmoja, huku magari mengine yakisubiri mwanga wa kijani. Majengo marefu yamejengwa nyuma na watu wachache wanatembea barabarani wakiwa na miavuli.

Mwonekano wa barabara kutoka ndani ya gari. Unaakisi mandhari ya jiji yenye magari yanayosafiri upande wa kulia na kushoto. Mabasi ya rangi ya chungwa yapo mbele na magari mengine yana safiri kwa mwendo wa wastani. Miundombinu ya madaraja na mabango ya matangazo yanapita juu ya barabara hii ya kisasa yenye mwelekeo maalumu wa usafiri.

Gari la usafiri wa umma limesimama kando ya barabara katikati ya jiji. Abiria anatembea akibeba mizigo mkononi. Watu wengine wamesimama kando kando ya barabara wakisubiri huduma. Majengo ya ghorofa yamejengwa kwa karibu baadhi yakiwa na mabango ya matangazo. Mazingira yana shughuli nyingi za kibiashara na usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari, watu wakitembea na askari wa usalama wakisimamia msongamano. Jengo refu linaonekana upande wa kulia wa nyuma, magari ya usafiri ya umma yakiwa yamesimama upande mmoja. Mitende na miti ya kijani imepamba eneo hili, lenye jua kali na mwangaza mkali.

Basi la umma limesimama kando ya barabara huku mlango ukiwa wazi. Mtu mmoja amevaa koti jeusi na kuelekea kwenye mlango wa kuingia. Jengo lenye madirisha makubwa liko upande wa kulia. Mazingira yako katika hali ya kawaida ya kijiji wakati wa mchana.

Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa pembezoni mwa barabara huku vijana wakiwa karibu nayo wakihamasisha abiria kuingia. Mmoja wao amevaa shati Jengo jeupe na ameonyesha mkono kuelekea kwa gari. Jengo refu limejengwa upande wa kushoto na miti yenye majani mengi imesimama nyuma ya magari. Mazingira ni ya mjini.

Magari yameegeshwa kando kando ya barabara yenye shughuli mingi, mwanaume ana pita gari jeupe lenye rangi ya bluu na kijani, majengo ya ghorofa yamepakwa rangi ya machungwa na kahawia na mabango ya biashara mbalimbali yamebandikwa ukutani, mandhari haya yanaoesha maisha ya jiji yenye pilka pilka ya kila siku.

Magari ya abiria yamesimama kandokando ya barabara huku watu wakitembea au kusubiri. Baadhi yao wamevaa mavazi ya rangi tofauti, wengine wameshika bidhaa. Miti na mabango ya matangazo yako nyuma yakionyesha mandhari ya mtaa wa jiji.

Gari la abiria limesimama kando ya barabara likiwa tayari kwa safari. Abiria wamesimama karibu, baadhi yao wakiingia, wengine wakishika mifuko mikononi. Majengo ya biashara yamepambwa kwa rangi mbalimbali upande wa nyuma. Maandishi yaliyopo mbele ya gari yanaashiria jina la huduma ya usafiri inayotolewa eneo hili la mji.

Watu wamesimama kando ya gari la uchukuzi wa abiria kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Baadhi yao wameshika mizigo wengine wanaonekana wakizungumza. Mabango ya biashara na majengo ya ghorofa yako nyuma yao. Eneo hili linaashiria kituo cha mabasi kilicho na harakati nyingi za usafiri na biashara.

Magari ya usafiri ya umma yamesimama kando ya barabara huku abiria wakisubiri kwa mistari mirefu. Njia ya reli inapita upande wa kulia ikizingukwa na nyasi na miti. Jengo la kituo la reli limejengwa kwa mabati mekundu. Watu wachache wanatembea karibu na reli wengine wakiwa kwenye shughuli zao za kila siku.

Basi la rangi ya kijani limeegeshwa kando ya barabara. Mizigo ikiwa juu yake imestirika kwa turubai la kijani. Watu kadhaa wanatembea karibu nalo huku wengine wakiwa mbele ya basi jingine la rangi nyeusi. Majengo ya ghorofa yanaonekana upande wa nyuma yakipambwa kwa rangi tofauti. Mazingira ni ya jiji lenye shughuli nyingi.

Basi la rangi ya kijani limesimama kando ya barabara. Limebeba mizigo juu yake iliyofunikwa kwa turubai. Watu wachache wanapita mbele yake huku wengine wakielekea upande wa kushoto karibu na jengo la rangi ya cream .

Sakafu ya dari imepangwa na vigae vya rangi ya udongo. Ngazi nyeupe zimewekwa upande wa kushoto huku pipa nyeupe la plastiki likiwa limejaza mifuko myeusi ya taka upande wa kulia. Sanduku ya pipa kubwa la maji, limehifadhiwa nyuma ya uzio wa chuma karibu na mlango wa chuma ya blue .

Mabomba makubwa ya chuma yenye kutu yamewekwa kwenye sakafu yenye maji. Magurudumu ya mzunguko yamefungwa kwenye baadhi ya mabomba yakitumika kudhibiti mtiririko wa maji au gesi. Muundo huu wa viwanda unaashiria mfumo wa zamani wa kusafisha au kusambaza kioevu kiwandani.

Chombo kikubwa cha chuma kimefungwa juu ya mkokoteni wa magurudumu mawili kikiwa na kutu upande mmoja. Sehemu ya mbele ina mpini wa kuvutia au kuvutwa na mashini. Uwanja wa nyasi na uzio wa waya unaozunguka eneo hili kuashiria mazingira ya shamba. Mwanga wa jua unapiga upande wa chombo hicho.

Mifumo mikubwa ya mabomba ya chuma yenye kutu imewekwa juu ya nyasi kando ya barabara. Mabomba haya yanaonyesha dalili za uchakavu na kutumika kwa muda mrefu.

Mtungi mkubwa wa plastiki wa rangi nyeusi, umesimama pembezoni mwa jengo. Umeunganishwa na bomba lililopitisha maji . Jina la mtengenezaji limeandikwa liko kwa herufi kubwa upande wa mbele. Karibu na mtungi, chombo kidogo cha rangi ya manjano kimewekwa sakafuni . Ukuta wa nyuma umejengwa kwa rangi tofauti.

Maji machafu yamesimama juu ya ardhi ya tope huku vipande vya plastiki vikiwa vimetapakaa ovyo. Eneo hilo limejaa matope meupe na meusi yanayochanganyika na uchafu mwingine. Mazingira haya yanadhihirisha athari za utupaji taka usiofaa na uchafuzi wa mazingira unayohitaji hatua za haraka za usafi na kuhifadhi.

Mabomba marefu yamelazwa juu ya nyasi kavu, sehemu zake za mbele zina miringo wazi zikiwa na miisho ya metali yenye matundu ya kuunganisha. Rangi ya mabomba haya ni ya kutu na buluu iliyofifia, ishara ya kukaa muda mrefu. Majani madogo yameota katikati yao.

Mifumo ya mabomba ya rangi ya samawati imepangwa kwa mistari miunganisho hiyo huashiria mitambo wa kisasa ya kusambaza maji au kushugulikia vimiminika viwandani. Mpangilio huu huwezesha kudhibiti sahihi wa mtirirko na ufwatiliaji wa shuguli kwa usalama kwa ufanisi mkubwa

Mirija ya chuma imepangwa juu ya mchanga kwenye eneo la wazi. Ncha zake zimechakaa na kutu imeenea sehemu kubwa ya miili yake. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya ujenzi au ukarabati. Mionzi ya jua inamulika upande mmoja wa mirija na kivuli kimeanguka upande wa pili.

Mabomba ya plastiki yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakiwa yamewekwa juu ya uso wa tambarare. Kila bomba lina umbo la mviringo na yanafanana kwa ukubwa na urefu.

sehemu ya ardhi imejaa uchafu na mabaki meusi ya kitu kilicho waka moto. Maji machafu au kemikali zimetiririka ardhini zikielekea upande mmoja mazingira yamechafuka na hayana mimea mingi hali inayo weza kuadhiri afya ya watu au viumbe wa eneo hilo.

Maji yanamiminika kwa kasi juu ya miamba mieupe yakishuka kutoka sehemu ya juu kuelekea chini. Mawe ya rangi ya kahawia yamezagaa pembezoni mwa mto huu asili. Mandhari hii ina mvuto wa utulivu, hewa safi na sauti ya maji ikigonga mawe, kuleta hali ya amani na uzuri wa kiasili.

Pipa la rangi ya buluu limewekwa kwenye kona ya ukuta karibu na mlango wa chuma na dirisha lenye grili za buluu. Juu ya pipa hilo kuna katoni iliyofunguliwa yenye maandishi na bidhaa . Chini kidogo mbele ya pipa, ndoo nyeupe imefunikwa na mfuko mweusi wa plastiki unaoashiria uwepo wa taka. Upande wa kushoto wa picha, ngazi za zege zinaelekea juu na upande wa kulia, kuna jozi ya viatu vilivyowekwa sakafuni karibu na ukuta.